Jumba hili lililopatwa na janga la mafuriko linahitaji huduma kutoka kwa sekta ya majibu ya dharura na maafa.

Tunaona vijana wakishirikiana katika uhifadhi wa mazingira au afya ya mazingira, kwa kufanya usafi mbali mbali.

Tunaona vifaa vya matibabu na ugavi vinavyotumika ili kudhibiti na kuchunguza magonjwa mbalimbali .

Tunaona mtoto mmoja akipokea matibabu katika hospitali maalum inayopeana matibabu ya watoto kwa kutumia vifaa vya kiasili.

Tunaona watu wazima wakishiriki katika kongamano kuhusu magonjwa ya watoto. Pia tunaona mtoto mmoja akisaidia katika mafunzo hayo.

Tunaona mtoto akielimishwa kuhusu afya ya umma na usafi kwa kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji.

Tunaona mti mmoja unaotumika katika utengenezaji wa dawa za kiasili au za kienyeji katika matibabu.

Tunaona mmea unaotumika katika utengenezaji wa dawa za kienyeji inayotumika ili kutibu matibabu mbalimbali.